Hospitali ya county ya Ahero, imefurika sana na maji ya rangi ya tope. Maji yamefika kwenye milango ya jengo, huku viti vya magurudumu vikiwa vimeachwa nje. Maua yamepandwa nje ya hospitali hii upande wa kushoto.

Mtu amevaa suti nyeupe ya kujikinga akipulizia dawa kwenye mimea shambani. Anashikilia pampu ya kunyunyizia yenye bomba refu na ana tanki ya rangi ya machungwa mgongoni. Mazingira yana mimea mingi ya kijani kibichi.